Nesi ameshikilia mgonjwa kwenye shingo huku akiwa amevaa glovu nyeupe na barakoa huku mgonjwa akiwa amevaa na kuwekwa katika mashine ya oksijeni.

Kuna mtu anaweza kuwa na akiweza kupeana chanjo. Watu wamevaa mabarakoa, katika foleni ambayo ni refu sana, ameweza kuvaa mavazi ambayo ni tofauti na wengine ili waweze kuonekana , kuweza kujilikana kwa urahisi.